Kuna kundi la watu ambalo linaonekana kusimama, ambalo limevaa suti. Wengine wameketi chini. Kundi hilo linaonekana kupaza sauti, kueleza kitu katika ofisi hilo. Ofisi hilo ni la huduma Kenya.

Mama huyu ambaye anaonekana kuwa katika runinga ya Citizen, ameketi, ametandaza mikono yake juu, anaonekana kuelezea kitu kwa wasikilizaji. Katika meza yake kuna vibuyu viwili vya maji. Mkono wake una saa ya fedha.

Hawa ni wasichana wanne, wanaonekana kuwa na furaha mpwito mpwito, mmoja wa wasichana hawa amesimama na kushikilia mipira miwili katika bega yake, wengine wanaonekana kuuangalia upande mmoja.

Wachezaji zaidi ya Tano, ndio wanaonekana kushinda kwa kuwa wana kikombe cha dhahabu, Kuna mtoto ambaye ameinua mpira wa kuchezea, wachezaji hawa wameinua mikono wakishangilia. Kikombe kina makamba ya rangi ya kijani na nyekundu.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Tunaona kuna wanafanyakazi ambao wamekaa chini katika laini na kuangalia tarakilishi yao. Katika meza yao tunaona kuna makaratasi na kuna wakenya ambao wamepanga laini ili kuhudumiwa.

Wachezaji hawa wameshikana bega na kuzingira mahali moja, wanaonekana kuongeza kuhusu jambo moja kabla ya kuingia kucheza. Katika uwanja huu tunaona kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuzurura.

Mtu mmoja ambaye amevalia shuka ambayo imechorwa bendera ya Kenya ameweka mkono wake wazi na kuonekana kuwa anawaelezea wananchi ama kuwaimbia wimbo. Wananchi hawa wameketi chini na kumsikiliza.

Katika ofisi hii wanaume wako katika upande moja na wanawake wako upande ule mwingine. Mwanaume anaonekana kuandika kitu katika makaratasi yao, ameshikilia kalamu. Katika meza yao kuna rununu na kuna mzee ambaye amesimama na kuwaangalia.

Aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha ODM, anaonekana kuwa anaandika kitu katika ofisi. Mbele yake kuna mzee mmoja ambaye ameketi chini, amevalia suti na kuangalia tarakilishi yake. Kuna mama pia ambaye anamwangalia mwenyekiti huyo.

Mheshimiwa Rachel Chembesh anaonekana kuvalia nguo nyeupe. Ametengeneza nywele yake vizuri. Mheshimiwa huyu anaonekana kuwa na msimamo katika Nairobi.

Mchezaji huyu kwa jina Maina, anaonekana kucheza mchezo wake wa kuruka. Baada yake kuna mtu ambaye ako nyuma yake ili kucheza mchezo huo pia. Kando yake kuna watazamaji. Huu ni uwanja ambao umepakwa rangi ya bendera ya Kenya.

Watazamaji wa michezo wanaonekana kuwa wamekaa katika upande mmoja wengi wao wameketi na kunao ambao wamesimama. Wanaonekana kuwa na furaha waliosimama wameinua mikono yao juu ili kusherehekea.

Wanasiasa hawa wamesimama mbele ya chumba kubwa ili kuchukuliwa picha. Kuna mama mmoja ambaye ameshikilia kitabu katika mkono wake wa kushoto na kupatiwa kitabu kingine katika mkono wake wa kulia. Mzee huyu ndiye anampatia vitabu anavalia miwani na suti.

Wachezaji wanaandamana wakiimba kelele na shangwe. Wengineo wanawasha moto, wengineo wanapigisha vyombo vyao vyenye wimbo. Wengineo wamevaa nguo zinazofanana ambazo ni kijani.

Katika ofisi hii, kunaonekana kuna wahudumu wawili wa huduma Kenya, ambao wanaonekana kuangalia upande mmoja. Nyuma yao, kuna mwanaume ambaye amevaa suti, na wawili, watu wawili ambao wanaonekana kutoka kwa ofisi.

Hawa ni vijana ambao wako na furaha mpwito mpwito. Wamewasha moto mbele yao. Wengi wao wamevaa nguo ambazo ni zina rangi ya kijani na wako na vyombo vya kupaza wimbo.

Wafanyakazi wanne. Wawili wameketi. Wawili wamesimama. Wawili ni wanawake mmoja ni mwanaume. Walioketi wana tarakilishi. Mmoja aliyesimama ana karatasi anayoonekana kusoma.

Kunda la wachezaji zimeshikana bega likiimba. Wengine wamevaa nguo zinazofanana. Wengine wamevaa nguo hazifanani. Watazamaji wamekaa nyuma wakiangalia.

Mwanaume huyu ambaye amevalia karatasi, ambayo yameandikwa kura kwa Moi, mfano wa kofia, anaonekana kuwa anaunga mkono chama cha KANU. Chama cha KANU ambayo kilikuwa kinaongozwa na Moi.

Katika ofisi ya huduma kenya, tunaona mumama mmoja ambaye ni mfanyikazi. Mbele yake tunaona kuna tarakilishi na pia kuna mkenya ambaye amekuja kuhudumiwa.

Wachezaji hawa ambao wamepanga laini , wana mashati ambazo zimeandikwa Kenya. Shati hizo pia zina nambari. Kaptura yao imechorwa bendera ya Kenya. Nguo zao zote ni nyeupe. Nyuma yao tunaona kuna bendera ya Kenya na pia kuna jina Kenya.

Wasichana wanne wanaonekana kuwa wanaelekea katika upande mmoja. Wamevalia nguo zinazofanana ambazo ni za kijani kibichi na nyeupe. Nyuma yao kuna kijana mmoja na pia kuna magari.

Watu hawa wameketi katika leni ili wahudumiwe. Moja ya watu hawa ni msichana ambaye ameshikilia mtoto wake. Katika mkono wake wa kushoto ameshikila karatsi ambayo anaweza tumia kujaza vitu ambazo zitatumika katika ofisi hiyo. Pia tunaona kuna wenzao wameshika karatasi hiyo pia.

Umati wa watu umekuja kujiangalilia mpira. Mbele yao katika uwanja, kuna watu ambao wanaonekana kucheza mpira huo. Wamevalia nguo za kijani kibichi na pia kuna wengine wamevalia nguo zingine zinazo za madoadoa.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Wafanyakazi wa ofisi hiyo wamesimama nje ili kuchukuliwa picha. wamepanga laini. Wamevaa nguo zinazofanana, nyeupe na nyeusi.

Katika ofisi hii ya huduma kuna mama mmoja ambaye amevalia shati nyeupe, amesimama na kuonekana kuwa anataka kuwahudumia wananchi, katika meza yake kuna tarakilishi ya nyeusi na wananchi wanaonekana kusimama wakiangalia mama huyo.

Miji mingi ya Kenya, inaonekana kuwa na uzoefu wa kutupa taka mahali wanataka. Mji huu tunaona kuna taka iliyotupwa katika mtaro. Mbele kuna watu ambao wanapita na pia kuna magari ambayo hapo kwenye barabara.

Rais wa Jamhuri ya Kenya ameketi chini akitia sahihi. Mbele yake ni jaji ambaye anatazama. Kando yake ni bibi yake. Nyuma na kando ni wafuasi wake wa Jamhuri ya Kenya.

Katika ofisi hii ya huduma tunaona kuna wafanyakazi ambao wameketi chini na tarakilishi katika meza. Wote wamevaa barakoa, wawili ni wanaume na wawili ni wasichana. Wasichana hawa wamevalia fulana.

Katika wahisi, kuna kundi la watu ambalo linakaa chini kuhubiriwa. Kunao ambao wamevaa nguo zinazofanana, wengine wanasoma, wengine wanatumia simu zao. Mhubiri anasoma kutoka kwa kitabu.

Beseni ya takataka hutumika kuweka vitu ambazo hazitumiki kwa mfano mabaki ya chakula ambayo yanabakia kwa meza, mabaki ya makaratasi ambayo hayatumiki kwa nyumba na pia beseni ya takataka huwekwa kando ya mlango.

Huyu ni aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Anaangaliana na jaji mmoja ambaye wanaonekana kuzungumza. Kuna majaji wawili pia ambao wako kando wakimwangalia ana kwa ana.

Hii ni uwanja wa kuchezea mpira, katika uwanja huu tunaona kuna wachezaji wa aina kadhaa . Kuna wao ambao ni wa upande mmoja na kuna wao ambao ni wa upande mwingine wamevalia nguo nyekundu. nyuma yao kuna watu ambao wanatazama.

Katika uwanja kuna wachezaji wawili ambao wanakimbilia mpira. Mmoja amevaa kaptura na shati ya blue na kijivu. Mwingine amevaa shati na kapturu ya kijani na ngano.

Katika ofisi hii ya huduma, ninaona kuna mwanamke mmoja ambaye anaangalia tarakilishi yake. Pia kuna wanafanyakazi wengine watatu ambao wako nyuma yake ili kumsaidia, wamevaa shati zinazofanana. Pia tunaona kuna wazee wawili ambao wameketi chini ili kuhudumiwa.

Mwanamke huyu anajaribu kupaza sauti ili kuelezea kitu. Nyuma yake kuna watu ambao wamevaa kofia ambayo imeandikwa tuko pamoja. Hawa watu wanaonekana kuwa na muungano mmoja.

Ofisi ya serikali inaonekana kuna wahudumu watatu. Wote wamevalia nguo zinazofanana na wote ni wasichana. Katika ofisi hiyo, tunaona msichana mmoja amesimama na kuangalia tarakilishi. Nyuma yake kuna wahudumiwa wanaoonekana kuingia katika maofisi zingine.

Katika ofisi hii, watu wameketi chini katika laini ili kungoja kuhudumiwa. Mhudumizi mmoja amesimama na kuonekana kuwa anawaelezea kitu. Kuna mama mmoja ambaye ameketi chini na mtoto wake katika mapaja yake.